Magari matatu ya kifahari yameegeshwa kando ya barabara. Mawili meusi, moja jeupe. Juu yao kuna nyaya ya umeme iliyo na vitaa vingi. Nyuma yao kuna jumba la kifahari.

Eneo la maegesho lililojaa magari tofauti yakiwemo magari ya abiria ya kibiashara na lori ndogo la mizigo yenye rangi tofauti ikiwemo rangi ya kijivu, samawati na nyeusi